Mkono umeshika vichupa viwili vya dawa vyeupe, kimoja kina karatasi juu na ufuniko mwekundu kingine kina ufuniko mweupe. Kando yavyo kuna tembe mbili zilizo katika karatasi iliyopigwa chapa.

Mgonjwa wa meno amelala na kufungua mdomo huku daktari akimkagua. Akipata usaidizi kutoka kwa nesi anayetumia taa za hospitali kummulikia. Wote daktari na msaidizi wake wamevaa barakoa midomoni mwao.